Mwanamichezo Hellen Wawira ameketi kwenye benchi nyekundu la kuinua vyuma akiwa amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye michirizi ya rangi. Nyuma yake kuna vifaa vya kuinua vyuma. Chini ya picha kuna maelezo yake binafsi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa na mgongo wanashiriki mchezo uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya rangi ya dhahabu na suruali fupi nyeupe akiruka hewani huku akipiga mpira Kwa mguu, mwingine amevalia jezi la chungwa akimwangalia mwenzake. Nyasi ya kijani kibichi zinafunika uwanja.

Kitabu chenye jalada ya buluu kina nembo ya Longhorn Computer Science learner's book Grade 7. Kifaa cha kompyuta kimechorwa kwenye jalada. Chini ya kitabu nembo ya Longhorn publishers inaonekana.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na kuta za rangi ya udongo, lina madirisha mengi. Mbele kuna kichaka kilichopandwa vizuri na bango jeupe lenye maandishi.

Chumba cha darasa kina viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Mapazia meupe yenye mistari ya waridi yametundikwa kwenye madirisha. Kuna bango lililopachikwa ukutani.

Mwanariadha amebeba bendera ya Kenya akiongoza kikundi cha wengine waliyo keti kwenye viti vya magurudumu na wale waliyovalia nguo nyekundu, watu wanashangilia.

Jumla ya herufi za alfabeti ya kiingereza kuanzia A hadi Z zimeandikwa kwenye karatasi nyeupe iliyobandikwa kwenye ubao mwekundu. Chini ya herufi, neno HAPPY limeandikwa kwa herufi kubwa zenye rangi tofauti. Ubao umepambwa kwa picha ndogo zenye rangi mbalimbali.

Mwogeleaji amevaa kofia nyeupe na miwani ya kuogelea, anashikilia ukingo wa bwawa la kuogelea akipumzika baada ya mashindano. Njia ya kuogelea zimefungwa kwa kamba nyekundu. Bango la alliance world para swimming linaonekana nyuma.